Hii ni hospitali, ya kuhudumia, watu wazima, na wazee. Anayeonakana hapa amevaa barakoa, ni daktari, akihudumia, mgonjwa fulani, hali wagonjwa wengine, wameketi, wakingoja kuona, daktari.

Hiki ni kitua cha matibabu ya watu wakubwa na wazee. Madaktari hapa wako na ufasaha wa matibabu ya watu wazima na wazee na huwapaita dawa na kuwachanja sindano.

Hiki ni chumba cha matibabu ya watu wazima na wazee. Anayeonekana hapa ni daktari akiwa tayari kupokea wagonjwa ili kuwatibu, na msaidizi wake, akiwa ameketi kando, akingoja kuwapatia wagonjwa wake dawa.

Hii ni kliniki, ya watu wazima na wazee. Msaidizi daktari, anawapima, wagonjwa joto, na mwendo, wa damu, katika mishipa, kabla ya kuonekana na daktari. Na hizo ripoti, hutumika, kwa matibabu yao.

Hii ni kliniki ya kutembea kwa jina Beyond Zero. Anayeonekana hapa ni daktari akiwa anamshauri mgonjwa wake, jinsi ya kutumia dawa na wakati anaweza kurudi kuonekana tena katika hiki kliniki.

Huyu ni mama amebeba mtoto wake. Akielezwa, jinsi ya kutumia dawa aliyoishika kwa mkono wake, na muuguzi ambaye amevaa barakoa. Muuguzi huyu hutembea kijiji hadi kingine, akitembelea wagonjwa wake.

Hii ni kliniki ya kutembea hapa mjini kwa jina Beyond Zero. Kliniki hii huwa inatibu watu katika eneo mbalimbali. Kando yake watu wangoja matibabu na madaktari wanawangoja pale ndani ya kliniki.

Huyu ni msaidizi wa afya, alipotembelea, mgonjwa fulani hapa jijini. Msaidizi huyu, anamweleza huyu mgonjwa, jinsi anafaa kuyatumia, madawa aliyopewa, na wakati, anafaa, kurudi kwa kliniki, kuonekana na daktari.

Hii ni kliniki itembeayo ya beyond zero . Gari linalobeba kliniki hii husafiri mtaa kwa mtaa ili kuhudumia wagonjwa huko mashinani.

Hili ni gari la kliniki ya kutembea linaloonekana limeezekwa mahali fulani kijijini, daktari anapongoja wagonjwa waje watibiwe na wapewe mawaidha ya matumizi ya dawa zao.

Hii ni hospitali ya uzazi, mama ameshajifungua mtoto. Ametembelewa na marafiki, baba mkwe, mama mkwe, na watu wengine tofauti. Mama mkwe ameshika mtoto akielekezea wale wengine.

Huyu ni msichana ambaye amedumisha usafi wa meno yake. Usafi wa meno husababisha meno kung'aa na kuwa meupe kama pamba na yanazuia magonjwa ambayo hufanya meno kung'oka na kupata magonjwa mengine mabaya ya meno.

Huyu ni mwanaume ambaye anaonyesha jinsi alivyotunza meno yake ambayo ni meupe kama pamba. Usafi wa meno hufanya meno kuwa na afya nzuri na huvutia kwa sababu ya harufu nzuri.

Hii ni kliniki ya wagonjwa wa meno, anayeonekana hapa, ni daktari, ambaye amevaa barakoa, na glavu, na ameshika, vyombo vyake, vya matibabu, akimhudumia, mwanamke aliye na, shida ya meno.

Huyu ni daktari wa meno, ambaye amevaa barakoa na amevaa glovu na mkononi ameshika chombo cha kuonyesha meno fulani ambayo yanawekwa wagonjwa wake wa meno.

Huyu ni mtu, ambaye anaonyesha meno yake, ambayo ameyatunza kwa usafi. Usafi wa meno, huweka meno yakiwa yako na harufu sawa, na tena huzuia magonjwa mengine ambayo husababisha meno kung'ooka na kuharibika, mwishowe kuyapoteza.

Hii ni hospitali ya kuhudumia wagonjwa wa meno, anayeonekana hapa ni daktari ambaye amevaa barakoa na glavu na ameshika viungo vyake vya kutibu meno akimhudumia kijana ambaye ako na matatizo ya meno.

Hivi ni baadhi ya vyombo vinavyotumiwa na daktari wa meno kutibu wagonjwa wa meno. Baadhi ya vyombo hivi ni kiokuzi ambayo hutumika kuonyesha meno yakiwa makubwa, sindano ya kugandisha, makasi ya kung'oa meno na sindano ya kundunga meno.

Hivi ni vyombo vya matibabu vinavyotumiwa na daktari wa meno. Maradhi ya meno husababishwa na kutozingatia usafi wa meno na watu wanahimizwa kutembelea kituo cha matibabu wanapopata haya matatizo.

Huyu ni msichana, ambaye ameosha meno yake yakawa masafi, kama pamba. Msichana huyu, hutunza meno yake. Lakini, meno yake ya nyuma yameng'olewa.

Hii ni hospitali inayozingatia afya ya meno. Daktari anaonyesha vile mgonjwa aliyeng'oka meno yake ya chini hukaa na vile atakaa akishawekwa meno mengine ya bandia.

Huyu ni daktari wa meno ambaye anaitazama picha ya x-ray ya meno ya mmoja wa wateja wake ili aweze kutoa ripoti kamili ya shida iliyo na meno ya mgonjwa wake.

Huyu ni daktari wa meno. Anayeonekana hapa ni mtoto ambaye ameanza kuoza meno yake. Meno yake mawili yameng'oka. Daktari huyu anachunguza ni nini kilichomfanya mtoto kuwa na meno mbaya.

Hii ni kliniki ya meno. Anayeonekana hapa ni daktari ambaye anevaa barakoa ,akihudumia mgonjwa wake ambaye anatengenezwa meno yake ambayo yameoza ili aweze kuyatunza na kuwa safi.

Hiki ni chombo kinachotumiwa na madaktari wa meno kung'oa, kuosha na kuchimba meno ambayo yameoza. Chombo hiki hutumia stima na hutumiwa na madaktari ambao wamehitimu kutunza meno kwa wagonjwa wao.

Hii ni meno ya kijana aliyehudhuria kituo cha matibabu hapa mjini. Baadhi ya meno yake. ya juu na ya chini yameng'oka. Chanzo ya kung'oka meno ni uchafu unaosababisha ugonjwa wa meno na ajali za barabarani.

Hawa ni wafanyikazi wa kituo cha matukio na mambo ya dharura. Wafanyikazi hawa wamevaa nguo zao za kirasmi za kazi na wamebeba kwa trolley mtu ambaye anaonekana amegongwa na gari ama kuanguka kwa jengo fulani la ghorofa wakimpeleka hosipitalini.

Hawa ni wafanyikazi, wa Msalaba Mwekundu, na, kikosi, cha huduma, ya dharura, ambao wametembelea, huu mtaa, kwa sababu ya kusaidia, walioporomokewa na nyumba, ya ghorofa.

Hii ni mafuriko ya maji ya mvua katika sehemu flani apa nchini. Sehemu hii inaonekana haina miti na huwa na joto mingi. Chanzo cha mafuriko ya hii eneo ni kukosa kupanda miti mizuri basi huwa italeta mashaka mengi kwa watu na wanyama.

Huu ni msimu wa mvua hapa mjini ambao umesababisha mafuriko ya maji, wanaonekana hapa ni wanaume ambao wamebeba watoto wakiwa ndani ya maji na wanajaribu kuokoa mama ambaye ako karibu kusombwa na mafuriko ya maji.

Hili ni gari la ambulansi. Gari hili hutumika kwa jambo lolote la dharura ama kukimbiza wagonjwa ambao ni mahututi hospitalini, na tena ambao wamepata ajali.

Hawa ni wazimamoto, ambao wanakabiliana na moto, uliolipuka katika nyumba moja, hapa mjini, hawa wazimamoto, wako na ujuzi, wa kuzima moto, ata ukiwa mkali.

Hili ni gari la shirika ya msalaba mwekundu, ambalo linaendeshwa kwa kasi sana, likielekea mjini kuokoa watu, walio ndani ya jengo ambalo limebomoka. Wafanyakazi wa shirika hili, wana ujuzi wa kuokoa watu walio katika hatari.

Hii ni mbiwi ya taka. Aina zote za taka kama plastiki, karatasi, nguo kuu kuu na zinginezo zimetapakaa kila mahali. Miti na nyasi zilizokuwa hapo zimekauka. Mbali na hapo ni miti na hakuna uhai ambao uko karibu.

Hii ni milima na mabonde katika sehemu fulani hapa nchini. Miti mingi imepandwa milimani kwa kufuatilia contour miti huleta hewa safi na huvuta mawingu ya mvua.

Hii ni barabara fulani huko mashambani ambayo imechimbwa na trekta ili magari yaweze kupita. Vumbi mingi ya mchanga hujaa barabarani papitapo gari, huku wakazi wakigonjeka ugonjwa wa homa.

Hii ni sehemu ya hospitali ambayo hutumika na madaktari ambao huchukuwa picha cha x-ray , wagonjwa ambao wamevunjika mifupa ama wana vimbe mbalimbali kwa miili zao hupata x-ray hapa ambazo hutumika kusoma magonjwa yao.

Hii ni kliniki ya matibabu ya watu hapa mjini. Kabla ya kuingia, kuna kabati ambayo imewekwa kumbukumbu za wagonjwa wanaohudhuria hii kiliniki na hapo mbele kuna chumba kinachotumiwa na daktari ili kuwaona wagonjwa na kuwatibu.

Hili ni duka la dawa za watu. Dawa hupangwa kwa rafu kwa kuzingatia matumizi yake kama vile; dawa za kuumwa na viungo na mwili, dawa za minyoo, dawa za watoto, dawa zinazohitaji maagizo ya daktari na kadhalika.

Hii ni mashine ambayo hutumika sana na madaktari wa meno. Mashine hii hutumika kurekebisha meno, kung'oa meno hata kupasua mahali ambapo panahitaji upasuaji. Mashine hii ni ghali mno na haiwezi kuonekana kwa mtaa mdogo.

Hii ni hospitali ya kuhudumia wagonjwa ambao wamevunjika mifupa. Anayeonekana hapa ni mgonjwa ambaye amevunjika mguu wake wa kulia na amewekwa chuma. Mashine iliyo kando, hutoa usaha ulio katika mguu.

Hii ni sehemu ya hospitali inayo tumia mitambo ya matibabu. Mtambo huu unaweza kuangalia mgonjwa ambye ni mgonjwa na kuweza kusoma vimbe zilizo ndani ya mwili wake ili kutumika kwa matibabu.

Hii ni mashini aina ya CompMist ambayo hupuliza dawa kwa wagonjwa walio na ugonjwa wa mabavu na hupatikana kwa hospitali zilizo na wataalamu wanaouwezo wa kuitumia.

Hii ni maabara ya matibabu ambayo hutumika kuchukulia sampuli kutoka kwa wagonjwa na kuchunguza chanzo za magonjwa yao ili kuwapa matibabu yanayofaa. Aliye hapa ni daktari akiweka dawa kwa sindano ili kumdunga mgonjwa.

Hivi ni vyombo vya daktari wa upasuaji. Chombo moja kina vyombo kumi na moja na kingine kina vyombo kumi na nane. Vyombo hivi hutumika na daktari kwa upasuaji wa mgonjwa.

Hiki ni kifaa cha matibabu, kinaotumiwa sana na madaktari wa mifupa. Watu waliopata ajali na wamevunjika mifupa hufika hapa na kuangaliwa miguu na mahali pote mwilini ili kukagua kama wako sawa ama mifupa imevunjika.

Hii ni mahabara ya matibabu ambayo hutumika kuchukua sampuli kutoka kwa wagonjwa na kuyachunguza ili kujua chanzo ya magonjwa yao. Mezani pana pakiti ya glavu, pamba, neli za majaribio na mtambo wa kompyuta, unaotumika wakati wa majaribio.

Hii ni pakiti ya dawa kwa jina pharmacare ambayo ina tembe elfu moja. Dawa hii hutibu magonjwa ya uchungu na wagonjwa wanapaswa kuona daktari ili wapashwe vile wanafaa kutumia hizi dawa.

Hii ni chupa ya dawa, ya Jamieson ambayo ina madini ya Calcium na Magnesium na vitamin D3 . Hii dawa, husaidia kujenga mifupa, na kuzuia ugonjwa wa mifupa. Ukinunua capsules mia moja, unapewa capsules mia moja.

Hii ni paketi ya dawa ya Egl, ambayo iko na Vitamin E , na iko na kapsuli thelathini. Vitamini hii, huzuia maradhi kwa watu.

Hizi ni paketi, zilizo na dawa za tembe, aina ya Panadol , na zinatumika, kutuliza maumivu ya mwili na viungo, na tena zinapaswa, kutumika, kulingana na maagizo ya daktari.

Hiki ni kituo cha matibabu anayeonekana hapa ni daktari akimtibu mtoto. Kando yake wazazi wa mtoto wanangoja daktari amalize kumtibu mtoto wao, ili warudi kwao nyumbani.

Hii ni kliniki ambayo inaonekena kuna daktari ambaye amevaa barakoa na kuna mgonjwa ambaye anapewa chanjo ya mkono. Mahali hapa kuna wauguzi wengi na kuna wale ambao wamekuja kutibiwa.

Hiki ni kituo cha hosipitali. Huyu ni daktari ambaye anahudumia mtoto kwa kumpa matibabu. Anapasua mtoto pahali ambapo pana shida.

Hiki ni kituo cha matibabu ya watoto wachanga. Hawa ni wazazi, ambao wameleta watoto wao ili kuonekana na daktari kwa matibabu.

Huyu ni mama na watoto wake mapacha wakiwa hosipitalini. Mama na daktari anayekagua watototo, wamevaa barakoa ili kuzuia hawa watoto kupata maradhi ya kupuliza.

Hawa ni wauguzi katika mtaa fulani hapa jijini. Kinachoonekana, ni kwamba wanapatia mtoto fulani chanjo ya polio. Mtoto huyo ameshikwa na muuguzi mmoja, hali mwingine anaendelea kumwekea dawa.

Hii ni chupa ya dawa ya sindano ya BCG na maji yake ambayo hutumika kuitengeneza. Kando kuna sindano ambayo hutumika kuchanja watoto kama vile maagizo yalivyo.

Hii ni hospitali ya kuhudumia watoto, anayeonekana hapa, ni mtoto ambaye ni mgonjwa, na amelazwa kwa hospitali, akiwekwa dawa ya maji, na kuwekwa gasi ya oxygeni, anaonekana, huyu mtoto amevunjika mkono, kwa sababu amefungwa.

Hapa ni pahali pa kunawia mikono kwa umma. Watu wanapaswa kutumia sabuni ya maji na maji iliyo juu ya meza kunawa mikono yao na kisha, kutumia karatasi ya kupanguzia mikino na kisha, kuzitupa kwenye ndoo iliyowekwa kando.

Hii ni mahali ya kuchotea maji ya umma. Eneo hili linaonekana liko na upungufu wa maji na wakazi wa eneo hili, huwa wanapanga laini kuchota maji kila siku na kila masaa.

Hiki ni chumba cha wanaspoti za mazoezi. Chumba hiki kina mashini za aina mbali mbali mbazo hutumiwa na wanaspoti kuwafanyisha mazoezi na wanakuwa bora katika michezo ya aina nyingi.

Hiki ni chumba ambacho hutumiwa na wanaspoti kufanya mazoezi. Zinazoonekana hapa ni mashine mbali mbali ambazo hutumika na wanaspoti kuwafanyisha mazoezi ya aina mbali mbali.

Hii ni sehemu ya mkono ya mtu aliyechomeka na akapona. Vidole tatu vimeshikanishwa na zikawa haziwezi fanya kitu kikiwa kidole kimoja. Mkono huu hauwezi kufanya kazi kama ulioweza kufanya hapo kitambo. Mtu huyu ni mtu ambaye anafaa kuonwa na daktari mara kwa mara.

Hawa ni wanaspoti wa mpira wa miguu. Wachezaji waliovaa soksi za bluu wanaonekana hawazingatii kanuni cha mchezo wa mpira kwa sababu wanaonekana wakikanyanga wanaspoti ambao wamevaa soksi nyekundu.

Huu ni mmea unaotumika sana kwa kutengeneza dawa asili za miti ambazo hutumiwa na madaktari wa kienyeji kutibu magonjwa sugu yasiyotibika kwa hospitali ya kisasa.

Haya ni matawi yanayotumika na madaktari wa miti, kutengeneza dawa za kienyeji, ili kutibu magonjwa mbalimbali, yanayowalemea watu wa eneo hili. Matawi haya yanatumika na dawa ya kienyeji nzuri sana, na inapendwa na wananchi sana.

Huu ni mti wa dawa unaotumiwa na madaktari wa kienyeji. Mti huu hutumiwa vijijini na kule ambapo hakuna ma hospitali. Mti huu hupendwa sana na watu katika vijiji.

Huu ni mmea ambayo hutumiwa sana na madaktari wa dawa za kienyeji. Mti huu hupendwa sana na wagonjwa kwa sababu hutibu magonjwa mengi na sana magonjwa yasiyo na tiba.

Huu ni mmea unaotumiwa na madaktari wa kienyeji, kutibu magonjwa ya tumbo na mahali pengine kwa mwili. Mti huu hutumika sana vijijini, na tena kwa wale watu ambao wamekunywa madawa na wameshindwa kupona. Unapendwa sana na watu wengi.